Hapa ni darasani ama mahabara ya kompyuta ambapo wanafunzi wanapoenda kusoma jinsia ya kutumia au kuhudumu ukitumia kompyuta.

Ishara hii ni ya kuonyesha mahali ambapo watu wanafaa kukusanyika ajali ya moto itakapotokea ili kuwapa wazima moto nafasi ya kutekeleza jukumu lao.

Mwanariadha huyu wa kike wa mchezo wa kuogelea anaangalia ili kubaini au kujua ni muda upi ameutumia katika mazoezi au mashindano hayo.

Ni kwenye mashindano ya wanariadha nchini Rio mwaka wa 2016. Mwanariadha Koech anasaidiwa na msaidizi wake wa kiume katika riadha hizo.

Kitabu hiki kinaonyesha jinsi tofauti tofauti za matembezi. Ya kwanza ni kwa kutumia lori ambalo limebeba mchanga. Njia ya pili ni kutumia gari la moshi ambayo hutumia reli na njia ya tatu ni kutumia baiskeli.

Hapa ni darasani, vitabu vimewekwa katika vijisanduku hivi hili kuweka usafi ndani ya darasa. Kila mwanafunzi ana kijisanduku chake ambacho anaweza kuweka virago vyake wakati wa masoma.

Hapa ni katika hafla ya uziduzi ya shule ya walio na ulemavu wa kuskia, inaye julikana kama h hearing centre ,nchini kenya.